Mchezo huu ni mchezo wa soka ambao vijana wa Kenya wanaucheza. Mchezo huu unawasaidia vijana wetu katika nchi yetu ya Kenya, waliokosa ajira na kuimarisha talanta yao. Vijana wanaweza kucheza mchezo huu huku wakishindania mapesa fulani ambayo wanatengewa na viongozi au kwenye timu ambazo wanazo zichezea. Hapo ndipo wanapata chakula.

Ni rais wa tano katika nchi yetu ya Kenya ambapo alikuwa akiaapishwa kuchukua watamu wa rais kutoka kwa rais ambaye alikuwa ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta ambapo siku hiyo ilikuwa ya maana sana katika nchi yetu ya kenya kwani tuliweza kupata rais mpya wa tano ambaye anachukua ushukani kutoka na kuendeleza kuongoza nchi yetu ya Kenya.

Hawa ni mashabiki ambayo wanashabikia iwe ni wakimbiaje au ni wachezaji wa kambumbu, hawa ni mashabiki wa nchi ya kenya ambayo inaonyeshwa kwa zare ambazo wamezivaa ambazo ziko na bendera nchi ya kenya hawa ndio wanaipa timu ya kenya motisha ya ushindi.

Ni ukumbusho ya aliyekuwa rais wa nne katika nchi yetu ya Kenya ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta. Hapo ni katika siku yake ya uapishaji ambapo alikuwa akiapishwa katika kazi kuanza kazi yake ambapo kulikuwa na bibiye Margaret Kenyatta na mkuu wa mahakama katika upande wa kulia kwake. Hii siku ilikuwa siku ya muhimu katika nchi yetu ya Kenya kwa kuapishwa kwa rais.